Mtu mwenye ulemavu ameketi ndani ya mtumbwi maalumu wa kupiga makasia mbele yake kuna kiti cha magurudumu kikiwa ndani ya maji amevalia kofia fulana nyekundu ilio andikwa kenya na kaptula nyeusi.

Waraka wenye kichwa, family needs and wants unaonekana unaorodhesha mahitaji kama chakula, maji, makaazi, nguo, elimu na huduma za afya huku picha ndogo ndogo zikionyesha kila kitu. Chini kuna maeno ambapo mahitaji hayo yanaweza kupatikana.

Huu ni mlango wa mbao ulio na rangi ya kahawia. Mlango Una paneli kadhaa zilizochongwa kwa umbo la mstathili. Juubya mlango kuna kibao kidogo jeupe kilichoandikwa from one heart . Kitu cha kufungia mlango kilichotengwnezwa Kwa chuma kiko upande wa kushoto.

Kurasa mbili za kitabu cha shule zimefunguliwa zikionyesha masomo tofauti. Ukurasa wa juu una picha za watu wakiwa wamesoma kuhusu usafi. Ukurasa wa chini una picha za vitu vya usafi binafsi kama mswaki na sabuni.

Karatasi yenye ujumbe ya WELCOME imeandikwa Kwa herifi kubwa ,na kila herufi inaanza sentensi tofauti. Ujumbe huo unahimiza kujifunza Kwa furaha ,ushirikiano, mazao chanya na heshima. Imepandikwa kwenye mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia nyekundu.

Asia sururu anaonekana akifanya mazoezi kwenye mto Olise. Yuko ndani ya boti akitabasamu na kuashiria amani kwa vidole viwili. Amevalia nguo za michezo na mwani ya jua kichwani. Maji ya mto yanaonekena matulivu sana.

Wataalamu wawili wa riadha, mwanamume na mwanamke wamesimama wakiwa wamebeba bendera ya Kenya. Wanaonekana wakiwa wamevalia jezi za michezo. Chini ya picha kuna jina Nancy Jelagat Koech na maelezo ya utaifa wake, mkenya, tarehe ya kuzaliwa, mchezo, paraathletics , tukio 1500 T11 na ulemavu, visual imapired

Wasichana wawili wanakimbia uwanjani wakiwa wameshikana mikono katika mashindano ya mbio. Wamevalia mavazi ya michezo mmoja akiwa na tisheti ya buluu na mwingine tisheti nyeusi. Watazamaji wengine wamekaa kwenye viti vya plastiki na wengine wamesimama kwa nyuma.

Jengo lenye ghorofa nyingi linaonekana lina milango nyekundu na vyuma vyeusi. Kuna mimea iliyopandwa kando ya kuta za jengo lenye maua ya pinki yanayo chanua.

Mlango wa rangi nyekundu unaonekana ukiwa umefungwa. Juu ya mlango kuna bango ndogo lililoandikwa grade 1 c . Chini yake kuna bango kubwa jeupe lililoandikwa Teacher Agnes Welcome .

Asiya Sururu Mohammed; mwanamke mkenya, ameketi kwenye kiti akitabasamu. Amevaa koti jekundu na suruali nyeusi, huku miguu yake bandia ikionekana. Fimbo yake ya kutembelea imelala pembeni.

Hiki ni chumba cha kompyuta katika shule. Kuna viti na meza za mbao zikiwa zimepangwa kwa safu. Kompyuta nyingi ni za zamani zenye skrini kubwa. Kuna ubao mweupe upande wa kulia na dirisha la chuma kando. Chumba kimetandikwa vigae vya rangi ya kahawia.

Hizi ni kompyuta mbili za mezani zikiwa zimepangwa kwenye meza nyeupe, kila kompyuta ina skrini nyeusi ya Dell, kibodi na kipanya, vitabu na madaftari vimepangwa kando ya meza upande wa kulia.

Hii ni ratiba ya masomo ya shule ya msingi ya Thika Road Christian Junior Ratiba inaonyesha madarasa kuwa na shughuli mbalimbali kwa siku tano za wiki kuanzia jumatatu hadi ijumaa.

Kompyuta imewekwa mezani ikiwa na skrini nyeusi ya Dell iliyobandikiwa karatasi yenye ujumbe internet facility is strictly for educational purposes only . Kibodi na panya vimeunganishwa na pia kuna kikombe chenye kalamu na penseli.

Wachezaji wa soko wenye ulemavu, wanacheza mchezo wa soka wakiwa wanatumia magongo. Wamevaa jezi nyekundu na kaptura za kijani kibichi, zilizoandikwa Kenya. Wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa nyasi wakifanya mazoezi au kucheza mechi.

Tumu ya wakenya inashiriki katika sherehe wakiwa wamevalia nguo nyekundu zinazofanana, baadhi ya washiriki hawa wako kwenye viti vya magurudumu wakiwa wametabasamu, wanaume wamevaa koti nyekundu zenye suruali nyeusi.

Hawa ni wanariadha wawili. Mmoja akiwa amevalia mavazi ya machungwa. Amekaa chini akimsaidia mwingine ambaye amelala chini, akiwa na kitambaa cha macho cheusi. Mtu huyu alianguka anaonekana akiwa amechoka au amejeruhiwa.

Katika uwanja wa michezo, wachezaji wawili wa soka wenye ulemavu wanatumia mikongojo kucheza mpira. Moja amevaa Jessy ya kijani na mwengine jesi nyekundu, wote wakiwa wamevaa kaptura nyeupe. Mpira wa mguu upo karibu na mchezaji mwenye Jessy nyekundu.

Jengo refu lenye ghorofa mbili linaonekana likiwa na paa rangi ya kahawia nyekundu na kuta za rangi ya udongo . Ina madirisha mengi ya mraba, nyasi nazo ni za kijani kibichi zimezunguka jengo na anga ni ya buluu na mawingu meupe.

Ubao mweupe wa darasa unaonekana ukiwa na maandishi ya kalamu ya buluu. Juu kuna kalender yenye miezi, April na May. Maandishi kwenye ubao yanaonyesha tarehe, Monday 24th February 2025. na swali, Question, how didi sSamuel respond when God called him? .

Kuna nyumba dogo yenye veranda na paa nyekundu. Nyasi iliyotunzwa vizuri imefunika uwanja mkubwa huku mimea na miti michache ikiwa imezunguka eneo hili. Jua linaonekana kung'aa na kufanya uwanja uonekane maridadi.

Bendera nyeupe ndefu imesimama wima ikitawala mandhari ya kijani. Nyuma yake kuna miti mirefu na kichaka chenye maua ya manjano ikionyesha asili ya mimea. Kwa upande wa kulia tanki kubwa la maji nyeusi linaonekana.

Sehemu ya kuchezea watoto, ipo wazi nje, ikiwa na rangi mbalimbali za kuvutia. kuna njia ya mchanga ,inayoelekea kwenye eneo hili ,lenye michezo na nyasi safi zimefunika pande zote mbili. Mti mkubwa wenye maua ya manjano umesimama.

Mwanamke mlemavu akiwa amevalia nguo nyeusi anatumia kiti cha magurudumu cha mbio kwenye riadha, anashika magurudumu kwa nguvu, kivuli chake kinaonekana, barabara ya riadha ni nyekundu na ina mistari nyeupe ya ushindani.

Ubao mkubwa wa matangazo umeninginia ukisema play learn and grow together. Ukiwa na michoro ya penseli za rangi. Chini yake kuna mabango mawili, moja likionyesha mkono wa kushoto ukiandika left na lingine mkono wa kulia ukiandika right .

Orodha ya bembea zilizopakwa rangi nyekundu na nyeupe, zimesimama kwenye eneo la wazi lenye udongo na nyasi. Nyuma, kuna miti mikubwa na waya za umemea. Huku, pia kukiwa na rundo la matairi.

Juu ya mlango wa mbao kuna bango lililobandikwa lenye maandishi no exit for students kwa herufi kubwa nyeusi, chini ya bango hilo kuna bango dogo lenye maandishi yanayofanana na no exit .

Kikundi cha wanariadha wengi wakiwemo walemavu wamesimama mbele ya bango la champions of cheers wanashikilia kundi kubwa ya mfano labda ya msaada au udhamini wote wamevalia nguo za michezo zenye rangi nyekundu na kijani.

Ukumbi mrefu wenye nguzo za mbao, zenye rangi nyeusi unaonekana. Upande wa kulia, kuna ukuta wa rangi ya cream na milango mingine. Upande wa kushoto, kuna ardhi iliyochakaa na mimea.

Kitabu cha kiswahili kinaonekana chenye jina Nyota ya Kiswahili 2. Kina lebo kotoka kwa KICD na KIE zikionyesha kimeidhinishwa. Jalada linaonyesha wanaume wawili wakishindana kwenye farasi huku mazingira ya shamba yakiwa nyuma yao.

Chumba hiki kuna kompyuta kadhaa zikiwa zimepangwa kwenye meza ndefu Kila kompyuta kina skrini, kibodi na kipanya. Viti vyeupe vya plastiki vimepangwa mbele ya kila kompyuta. Dirisha lenye mapazia ya kahawia na nondo za chuma linaonekana upande wa kushoto.

Rundiko la madawati na viti vya shule limepangwa kwenye sakafu lenye vigae vyekundu na nyeupe. Madawati mengi yana rangi ya kahawia huku Moja likiwa na sehemu ya juu nyeupe. Viti vimeambatanishwa kwenye madawati.

Faili linaonyesha pango la kufundishia. Juu yake kuna herufu zote za alfabeti, kubwa na ndogo zikiwa zimepangwa kwa safu. Chini yake kuna maneno BE HAPPY yaliyopangwa kwa herufu kubwa za rangi tofauti.

Dawati mbili za shule zimetengenezwa kwa mbao. Dawati ya mbele ina uharibifu wa rangi, na imechakaa. Dawati ya pili inaonekana kuwa katika hali nzuri. Dawati hizi, ziko ndani ya darasa. Nyuma yake kuna dirisha lenye mapazia, na kiti cha mbao.

Kuna bango jeupe lenye maandishi ya kijani FIRE ASSEMBLY POINT na mshale mwekundu unaoelekeza upande wa kulia. Bango hili limesimama mbele ya tanki kubwa la maji la rangi nyeusi. Chini ya bango kuna nyasi fupi na udongo.

Rundo la vitabu vilivyopangwa , vingi vikiwa na jalada ya rangi nyekundu. Miongoni mwa vitabu hivi kimoja kinaonekana wazi kikiwa na mchoro wa mandhari ya mashambani au vijijini na maneno yanayosomeka 'Ayubu mashakani' na pia jina John Habwe.

Kitabu kimefunguliwa kwenye kurasa za themanini na sita na themanini na saba, kitabu kinaonekana kuwa cha kingereza na kina mashairi na hadithi fupi, katika ukurasa wa themanini na saba kuna picha ya mwalimu akifundisha watoto, ukurasa pia una maneno ya misamiati vocubulary .

Jengo refu la ghorofa lililojengwa kwa mawe na plasta linaonekana. Liko na madirisha mengi. Chini ya jengo hili kuna kichaka kilichopandwa kwa utaratibu ambacho kinaonekana kutunzwa vizuri. Katikati ya kichaka hichi, kuna kibao chenye maneno Visitors Please Pass Through the Office .

Ubao mweupe uliotumiwa kufundisha Kiswahili, una kichwa kimeandikwa Ijumaa tarehe ishirini na kwanza Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, ikifuatwa na swali, "Herufi ndogo hutumika wapi?" Chini yake kuna alfabeti ndogo zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo, zikitenganishwa na mistari.

Kuna wanariadha wawili wa kiume kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha wa kulia amefunga kitambaa machoni na anaonekana akisherehekea kwa kuinua mikono yake. Yule wa kushoto anaonekana akimwongoza. Wote wamevaa jezi za riadha na jezi ya mwanariadha wa kulia ina maandishi Kenya na Kimani.

Kompyuta kadhaa zikiwa na skrini nyeusi na kibodi zimepangwa kwenye meza ndefu nyeupe. Ukuta wa kijani na bodi ya matangazo iliyochakaa pia iko nyuma yake , inaashiria maabara ya kompyuta .

Samuel Muchai na mwendeshaji wake, Shawn Kipchumba wanaonekana wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Samuel amevaa fulana ya kijani kibichi na ni mlemavu wa macho. Shawn amevaa fulana nyeusi anamwongoza.

Chumba kina kabati la kisasa nyeupe na nyeusi lenye milango miwili na linaonekana kuwa na magurudumu chini, juu ya kabati kuna vifaa vya ofisi kama karatasi, nyuma yake kuna meza yenye computer Na viti.

Rundo la kuta za buluu na nyeupe zinapamba mlango zikiwa zimeambatana na bendera ya Kenya; kuashiria sherehe maalum. Kuna bango lenye nembo ya KSDC- Kenya Society for Deaf Children na Dechi Hearing Centre .

Jengo la gorofa tatu linaonekana, likiwa na kuta za matofali na milango nyekundu. Kila gorofa ina balkoni, yenye nguzo na chuma nyeusi. Madirisha mengi ya mraba, yanaonekana kwenye kila gorofa.

Inaonekana kuna wanawake saba wenye ulemavu wa viungo wakiwa wamekaa kwenye viti maalum ya magurudumu wamevalia fulana nyekundu zenye neno Kenya wamejipanga katika duara wakishikana mkono.

Chupa cha gesi na kizima moto imefungiwa kwenye chumacha kijani kibichi. Kizima moto chenye rangi nyekundu kimeshikiliwa kwenye ukuta kikiwa na bomba refu la rangi nyeusi. Chupa cha gesi ya rangi ya machungwa na chupa nyingine ya gesi yan rangi ya kijivu kimesimama pamoja.

Jalada la kitabu cha Kifaransa linaonekana, juu yake limeandikwa Longhorn Methode de Francais na classe four picha ya watoto watatu wakiruka kamba imewekwa katikati ,chini kuna maandishi mengine pia.

Karatasi ya hisabati imejaa mazoezi ya kujumuisha nakutoa, mazoezi yote yamefanywa na kuwekwa alama ya vyema kwa kalamu nyekundu jambo linaloonyesha kuwa kazi imesahihishwa karatasi hii imegawanywa katika lesson 20 na lesson 21 na pia ina picha za wadudu.

Mlingoti mrefu wa bendera umesimama katikati ya picha ukielekea angani ,mlingoti huu umesimama mbele ya miti mirefu yenye majani mengi anga lina mawingu meupe meupe yaliyotapakaa na jua linaonekana kuangaza.

Kuna mrundikano wa vitabu vya computer science vilivyopangwa vizuri juu ya meza. Juu ya rundo hili kuna vitabu vingine vyenye jalada ya manjano. Pembeni kuna nyaya zilizokunjwa labda za vifaa vya kompyuta.

Ishara ya kuelekeza ipo kwenye nguzo, ishara hii ina rangi ya kijani kibichi na mshale mkubwa unaoelekea kushoto. Juu ya mshale pameandikwa High School na chini yake office , na nyuma yake kuna mimea na majani ya kijani kibichi.

Mandhari ya nje yenye nyasi liyokatwa vizuri na miti mirefu. Jengo lenye ghorofa linaonekana upande wa kulia likiwa na kumbi la wazi. Upande wa kushoto kuna jengo jingine pia. Katikati ya bustani mlingoti mrefu umesimama.

Haya ni matangazo kuhusu usimamizi wa taka shuleni na mitaani. Inazungumzia aina mbalimbali za taka ikiwemo taka zinazooza na zisizooza. Pia inaonyesha njia mbalimbali za kusimamia taka kama vile kuzirejesha tena, kutumia tena na kuzitunza.

Mwanamume ameaa kofia nyeupe na miwani, akipanda baiskeli ya kijani njano barabarani. Nguo zake za michezo zina muundo wa kipekee, na anaonekana akipiga makasia kwa nguvu. Manthari ya nyuma ina misitu mineneminene.

Siti kamili ya kompyuta inaonekana ikiwa na monitor nyeusi ya Dell pamoja, kibodi, kipanya na headset , vifaa hivi vimepangwa juu ya meza nyeupe, nyuma kuna dirisha lenye fremu za kijani likionyesha mazingira ya nje.

Mwanaume mlemavu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu anafanya mazoezi ya ndondi akitumia mfuko maalum. Anavaa glovu nyeupe za ndondi na ameinua mikono yake. Mwanamume mwingine amevalia mavazi ya mchezo wa rangi nyekundu. Anamshikilia mfuko huo.

Mwanaume amevalia suti la bluu na tai, akiwa jukwaani akihutubia mkutano, ameshika mikrofoni na anatabasamu, nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi KISE conference na kauli mvu empowerment and engagement in the potential of children with disabilities .

Jengo la horofa zenye ngazi za nje zinazoelekea juu na chini, kwenye orofa ya chini kuna corridor inayoelekea mbali, ngazi zimejengwa kwa matofali na zina mikono ya chuma yenye rangi nyeusi.

Hii ni kurasa ya kwanza ya kitabu cha elimu, kitabu kunaitwa compitence based curriculum, grade two environmental activities , chini kuna picha mbalimbali za vitu vinavyohusiana na mazingira, kitabu hiki kimetungwa na Vintex Softcopy Publishers.

Samson Ojuka mwanariadha wa Kenya anaonekana akiruka kwenye uwanja wa wa riadha .Amevaa fulana nyeusi na kaptura fupi akionyesha tabasamu. Nyuma yake kuna viti vya uwanja vyenye rangi tofauti.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu amevaa shati la mraba. Mikononi mwake ana vitabu viwili vikubwa vilivyopangwa. Anaonekana kuwa labda ako katika maktaba au chumba cha kusomea. Uso wake hauonekani vizuri lakini anaonekana akishikilia vitabu vyake kwa uangalifu.

Mwanamke mwanariadha amevaa shati nyekundu la Kenya na kofia nyeusi anapiga kasia kwwnye boti ya wintec juu ya maji, anaonekana akifanya mazoezi au kushindana katika mchezo wa kuendesha boti, maji yanaruka kutoka kwenye makasia yake.